Hii ni nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu ambayo yamebeba nyaya za umeme, zinazoonekana zikielekea mbali. Chini ya nguzo hiyo, kuna mazingira ya kijani kibichi yenye miti midogo au vichaka, na twiga anayesimama peke yake.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme ikiwa imesimama katika mandhari ya wazi. Imefungwa nyaya nyingi za kusafirisha umeme zinazoelekea mbalimbali zikipita milima na mabonde. Eneo linazunguka lina mimea ya kichaka na udongo wenye rangi ya kahawia na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Hii ni sehemu ya kiwanda cha uzalishaji umeme, hasa, kinachonekana kuwa kituo cha umeme, wa joto ardhi. Kuna miundo mbinu mikubwa ya mabomba, ya chuma, yanayopita juu ya barabara, yakisafiri mvuke, au maji moto, kwa ajili ya kuzalisha umeme. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye eneo hiyo wakiwa wamevaa mavazi ya usalama, makoti ya rangi ya kung'aa, kofia ngumu, na viatu maalum vya kazi.

Majengo yenye paa la kijani yanasimama wazi. Kuna nguzo mbili kubwa za umeme zinasambaza nguvu. Nyuma ya majengo kuna mstari wa miti mirefu. Mbali zaidi, mandhari tambarare yanaonekana yakipotea mbali. Hali ya hewa inaonekana shwari na anga safi.

Huu ni mlima yenye mandhari ya kijani kibichi, na mashamba yaliyolimwa. Nguzo kadhaa za umeme zimesimama, zikiekelea mbali, zikipita kwenye vilima. Anga linaonekana kuwa ya mawingu mazito likionyesha hisia ya utulivu, kwenye eneo.

Hiki ni kiwanda kikubwa chenye maboma mengi ya metali. Kuna moshi unaotoka kutoka baadhi ya miundo. Jua imefunika mbele ya majengo ikionyesha uwezo usafirishaji. Anga lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ya kawaida. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha uzalishaji wa viwanda.

Mistari mirefu ya paneli ya solar yanaonekana. Yamepangwa kwa mapangalio mzuri zikienea mbali. Nyuma kuna eneo kubwa la miti na vichaka. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Mashamba haya makubwa yanazalisha nishati safi.

Majengo kadhaa yanaonekana kuwa vituo vya umeme yamejengwa katika eneo kubwa. Miundo tata ya nyaya za umeme na nguzo ndefu zinaonekana zikipita angani. Anga lina rangi ya buluu likionyesha labda ni usiku au jioni.

Shamba kubwa la viwanda linaonekana kutoka juu. Miundo mingi ya majengo, mabomba na mifumo ya baridi imepangwa. Moshi unatoka kwenye minara ya kupoeza, ikionyesha uzalishaji wa nishati. Kuna maeneo ya ardhi tupu karibu na kiwanda, yakionyesha ukuaji wa mji.

Hili ni kundi la magari ya safari yakiwa yamesimama kwenye barabara ya udongo katika mbuga ya wanyama nchini Kenya kulingana na sahani ya leseni ya gari hilo jeupe. Kuna simba jike amesimama kando ya barabara akitazama mbele.

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa wamekaa chini na kula chakula. Mtoto mmoja katikati anaangalia juu akionyesha kutafakari, wengine wako bize wakila kutoka kwenye sahani zao. Eneo linaonekana kuwa nje kando na ukuta ya buluu. Hali inaashiria mlo wa pamoja wa watoto.

Huu ni mpangilio wa wanawake kadhaa wakiwa wamejipanga kwenye mstari mrefu. Baadhi yao wamebeba watoto wao wachanga migongoni mwao wakionyesha majukumu yao. Wengine wamevaa vitambaa vya kichwa vyenye rangi tofauti vikiongezea uzuri wa kitamaduni. Nyuso zao zinaonyesha subira na labda uchovu zikiakisi hali halisi.

Bango jekundu la ndege mwenye mdomo wa manjano anahangaika majini. Anaonekana akipambana na mnyama mkubwa asionekane vizuri chini ya maji. Kuna ndege wengine wawili weupe wakiwa mbali. Anga lionekana kuwa na mawingu. Mazingira haya yanaonyesha tukio la porini.

Huu ni mandhari wa asili wa savannah ambao unaweza kuwa sehemu ya hifadhi ya taifa ya Kenya au nchi nyingine .Tunaweza kuona mti umesimama mkubwa kati, ukiwa na majani mabichi, karibu na bwana ndogo la maji.

Fuko wawili wanatembea katika nyasi ndefu. Wanyama hawa wakubwa wanaonekana kuwa mama na mwana. Moja wao anatazama moja kwa moja kamera. Mandhari ya asili nyuma inaonyesha miti na vichaka. Wanyama hawa wanapatikana katika mazingira yao ya porini.

Paneli tatu zinaonyesha mandhari tofauti za malisho ya mifugo. Upande wa kushoto, ngombe wanakula nyasi wakionyesha utulivu wa mashambani. Katikati, kundi kubwa la kondoo linachunga likionyesha uzuri wa mifugo. Kulia, kondoo wengine wanakula huku gari la takataka likionekana mbali.

Sanamu tatu za askari zimesimama wima zikionyesha mavazi ya kijeshi ya zamani. Kati yao sanamu kuu inaonekana ikiwa na bunduki ikionyesha ujasiri. Sanamu ingine mbili zimesimama pande zake zikiwa na silaha tofauti. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo kubwa la mawe, likionyeshwa umuhimu wa eneo.

Ulimwengu wa asili unaonyesha mbuni ameketi chini ya jua. Ndege huyo mkubwa amezungukwa na mayai yake mengi ya kiashiria kiota. Eneo lote limefunikwa na nyasi kavu na vichaka vichache. Hali inaashiria maisha ya wanyama pori katika mazingira yao.

Eneo la makazi duni limeadhiriwa pakubwa na maji. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zimeharibika sana karibu na mto uliofurika. Mtu mmoja anaonekana akijaribu kusafisha au kupanga vitu vyake karibu na kingo za maji. Takataka na mimea zimekusanyika kando ya mto.

Mto uliofichuliwa na taka nyingi unapita katikati ya makaazi duni. Mimea na vichaka vimeota kando kando ya mto vikificha uchafu. Nyumba za mabati na miti zinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira magumu ya maisha. Anga la bluu linaongeza tofauti na hali halisi ya eneo hilo.

Mtu Mmoja anaonekana akiibeba gunia kubwa kichwani , akivuka mkondo wa maji machafu .Maji yanaonekana yakitiririka katikati ya njia chafu iliyojaa takataka. Nyumba za mabati zinaonekana zikiwa zimejengwa kando ya njia , zikionyesha mazingira magumu ya makazi.

Majengo hafifu yanapatika kando ya mto unaoonekana umechafuliwa na taka taka nyingi. Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama za manjano, wanaonekana wakifanya kazi karibu na kingo za mto, labda wakijaribu kusafisha eneo hilo.

Hili ni rundo kubwa la taka likiwa moto. Moshi mwingi unatoka kwenye rundo hilo. Watoto wadogo wanaonekana wakitembea karibu na taka labda wakitafuta vitu. Nyumba zinatawanyika kwa mbali zikionyesha makazi karibu na jaa. Mazingira haya yanaashiria changamoto za usimanzi wa taka katika nchi za Afrika, ikiwemo Nigeria.

Bunge kubwa la vifusi linaonekana likionyeshwa uharibifu mkubwa. Mashine ya kubomoa inafanya kazi ikiangusha miundo iliyobaki. Vibanda vya bati vimeanguka chini, vikiacha nyuma baki ya mabwawa na chuma. Watu wachache wamesimama karibu wakishuhudia tukio hilo.

Mandhari haya yanatuonyesha tumbili mama akiwa amekaa kwenye nyasi za kijani kibichi, akimkumbatia mtoto wake na akimshikilia kwa nguvu ishara ya uhusiano wao.

Kundi kubwa lenye nyungu wanavuka mto wenye maji mengi. Baadhi yao wamekwisha fika ukingoni huku wengine wakiendelea kushuka mteremko mkali. Maji yanaruka juu kutokana na harakati zao za haraka, misitu minene inaonekana juu ya ukingo wa mto.

Hili ni eneo la wazi inaonekana kuwa mahali pa utuzanji wa tembo wachanga. Mmoja amesimama na anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa akishikiwa na mtu mzima aliye vaa koti ya rangi ya kijani na lofia nyeupe.

Hawa ni wafanyikazi wakijishughulisha na bomba kubwa. Wanarekebisha mabomba marefu yenye rangi ya kijani na kahawia. Mitambo mizito ya ujenzi inaonekana karibu. Kuna mchanga mwingi na mashimo kuzunguka eneo hilo. Inaonekana kama oparesheni muhimu ya ukarabati.

Miti mirefu yenye majani mabichi tele inatawala mandhari huku miale ya jua ikichomoza kupitia matawi ya kuangazia anga. Matunda makubwa yenye maganda ya njano yamezama kwenye miti yakining'inia kwa uzito. Rangi ya kijani kibichi na njano inatengeneza mazingira ya kupendeza na asili ya kuonyesha uhai wa mimea.

Huyu ni ndege mweupe mwenye mdomo mrefu wa rangi ya manjano. Kichwa chake kina rangi nyekundu karibu na macho, na kilele cha kichwa chake kina manyoya meupe. Macho yake yana rangi ya chungwa yakiongeza mvuto wake. Ndege huyu anaonekana amesimama mbele ya mandhari isio na umakini, yenye rangi ya kijani na blue iliyofifia.

Majengo mengi yaliyoekezwa kwa mabati ya kutu yamejengwa msururu kwenye mteremko wa kilima. Nyumba hizi zinaonekana zikiwa zimejengwa karibu karibu, zikionyesha makzazi ya watu wengi. Miti, na mimea mirefu inaonekana nyuma ya makazi hayo.

Hili ni daraja la kijani likivuka bwawa. Mtu mmoja anaendesha boti ndogo ya paddle majini. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kuwa mbali, yakionyesha ukuaji wa mji. Miti mirefu inatoa kivuli kando ya maji. Mandhari hii inawakilisha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya mjini.

Eneo hili linaonyesha adhari ya mafuriko makubwa. Mto umejaa maji ya kahawia yakibeba uchafu na takataka . Nyumba za mabati zimebomoka zikionyesha uharibifu mkubwa. Watu wengi wamekusanyika kando ya mto wakishuhudia janga. Hali hii inaashiria maafa makubwa ya asili.

Hawa wanyama watatu ni vifaru, wanaonekana wakitembea kwenye njia ya udongo mwekundu. Wamepangwa kwa mstari mmoja, nyuma ya mwingine, wakielekea upande wa kulia. Wanyama hawa ni wakubwa na wana rangi ya kijivu kahawia huku wakiwa na pembe zao banifu. Mazingira ni ya savana au eneo la vichaka, lenye nyasi kavu na mimea midogo.

Kundi kubwa la watu limekusanyika chini ya mti mkubwa. Wengi wao wamekaa kwenye viti vya plastiki wakisikiliza. Mtu mmoja amesimama akiongea mbele ya umati. Magari kadhaa yamepaki mbali. Eneo hili linaonekana kama mkutano wa jamii, au ibada ya wazi.

Kifaru nweupe anatoka msituni kwelekea eneo la wazi, mnyama huyo mkubwa ana pembe ndefu, akionyesha uzuri wake wakipeke. Majani ya Kijani kibichi yanaonekana juu ya mti, yakionyesha mazingira yenye afya. Jua linaangaza mnyama huyu, akionyesha rangi yake ya kahawia.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo la wazi. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu zenye miraba, zikionyesha utamaduni tajiri. Baadhi yao wamevaa shanga nyingi ya mapambo ya kichwa, yakionyesha heshima. Wazee kadhaa wamebeba vijiti virefu kama ishara ya mamlaka.

Jengo refu lenye umbo la silindia linasimama wima likielekea angani. Madirisha mengi yamepangwa kwa mistari yakionyesha muundo wa kipekee. Bendera za nchi mbalimbali zinapepea chini zikionyesha mkutano wa kimataifa. Jengo jingine refu laonekana kwa mbali likichangia mandhari ya jiji.

Nyumbu kadhaa wanachunga kwenye nyasi ndefu zilizokauka. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana kwa mbali. Miti michache imetawanyika kote kwa hifadhi ikionyesha mazingira ya kipekee. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo yakiongezea uzuri wa mandhari.

Mtoto wa kiume amesimama karibu na mkondo wa maji machafu. Takataka nyingi zimepakaa ndani ya maji na kandokando. Nyuma yake kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati. Anga linaonekana la bluu safi. Hali hii inaashiria mazingira duni ya kuishi.

Huyu ni kiboko mdogo mwenye rangi ya kijivu hudhurungi akitembea kwenye udongo wenye unyevunyevu. Anaonekana mnyama mpole mwenye macho madogo na pua pana. Baadhi ya majani ya kijani kibichi yanafunika sehemu ya mbele ya mnyama. Udongo una majani yaliyoanguka na mimea midogo.

Ndege hawa wawili wa aina ya kurungu wenye taji la dhahabu wanaonekana wakitembea kwenye nyasi za kijani. Manyoya yao ni ya rangi ya kijivu na nyeusi huku vichwa vyao vikiwa za taji za dhahabu. Wanaonekana wakitafuta chakula wakionyesha uzuri wa viumbe hawa adimu. Mandhari inaashiria eneo asili la makaazi yao.

Huyu ni ngiri akiwa amelala chini kwenye udongo mwekundu, akionekana kupumzika au kulala. Mnyama huku ana manyoya ya rangi ya kahawia kijivu , na meno marefu yaliyojitokeza kutoka mdomoni.

Huyu ni mwanamke akimnyonyesha Tembo mdogo anatabasamu pana usoni mwake akionyesha furaha. Tembo mchanga anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kwa hamu , wafanyakazi wengine wanne wakiwa wamevalia sare za kijani wamesimama karibu wakifuatilia tukio hilo.

Hii ni mandhari asili inayoonyesha eneo kubwa la wazi likiwa na miti mingi ya vichaka. Ardhi inaonekana kuwa na vilima vidogo na mabonde na sehemu nyingine zimefunikwa na nyasi. Kuelekea kati kuna mkondo wa maji wenye rangi ya kahawia inayopatikana katikati ya mimea.

Hali inaonyesha watu kadhaa wakisafisha eneo chafu. Wamevalia jaketi za usalama zenye rangi ya kijani kibichi, wakionyesha kazi ngumu. Taka nyingi zimekusanyika nyuma yao, zikiunda mlima mkubwa. Hali inaashiria juhudi za kusafisha mazingira machafu.

Hiki ni kikundi cha pundamilia kilio katika mandhari ya wazi wa savannah na juu ya njia ya udongo mwekundu iliyopita kati ya nyasi. Kwenye upeo kuna jiji kubwa lenye majengo marefu yanayoonyesha tofauti ya wanyama pori na maendeleo ya mjini.

Maji yanateremka kutoka kwenye miamba yakitengeneza maporomoko madogo. Jua linang'aa kupitia mti likiacha miale ya mwanga. Mwamba makubwa yametawanyika pande zote yakionyesha mazingira ya asili. Mimea ya kijani kibichi inakuwa karibu na maji yanayotiririka ikionyesha unyevu.

Mwanamke amesimama karibu na jiko kubwa la kupikia. Amevalia kitambaa cha kichwa cha buluu na aproni nyepesi. Kuna viungu vikubwa vitatu vya chuma kila kimoja kikiwa na tundu la kuwaka kuni. Ukuta umepakwa vigae nyeupe na sakafu inaonekana kuwa chafu.

Huyu ni mwanamme mmoja ameketi katikati ya mikokoteni iliyojaa madumu ya maji ya rangi tofauti. Mengi yakiwa ya njano, meupe na bluu yamerundikana kwenye mkokoteni unaoonekana kuvutia. Mwanamme huyu anaoneka amechoka akiwa ameketi kwenye sehemu ya mkokoteni huku madumu yakizungukwa.

Zulia la udongo mwekundu linaonekana likipitia kati ya nyasi kavu. Twiga mrefu anavuka barabara mbele ya gari dogo jeupe lenye tairi ya ziada nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo ikongeza utulivu wa mazingira.

Sherehe inaonyesha kundi la wachezaji wakiwa kwenye jukwaa. Wamevalia mavazi yenye michoro ya chui na manyoya meupe kichwani wengine wakiwa na nguo za rangi ya chungwa. Sehemu ya kukaa ya watazamaji inaonekana nyuma yao ikiwa tupu. Hali inaashiria onyesho la kitamaduni labda dansi au tamasha

Kundi la mbuni linaonekana likitembea. Nyuma yao mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana wazi. Mbuni hawa wanawakilisha wanyamapori wa kipekee, wakikaa karibu na jiji la kisasa. Hii inaashiria mwingiliano wa asili na maendeleo ya nchi.

Twiga mmoja amesimama peke yake katika eneo la wazi. Ana rangi za kahawia na madoa mepesi zikionyesha uzuri wa asili. Mbele yake kuna chombo cha kulisha wanyama. Nyuma yake kuna miti mingi yenye majani machache. Hali inaonyesha mazingira ya hifadhi ya wanyama au bustani ya kitaifa nchini.

Eneo hii linawasilisha mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori na maendeleo ya mji hukutana. Twiga wawili wanatembea kwa utulivu katika eneo la wazi lenye nyasi na maua. Nyuma yao, anga la jiji lenye majengo marefu linaonekana wazi ikionyesha tofauti kati ya asili ya mazingira na mijini.

Mabomba mawili makubwa ya blue yameunganishwa pamoja mfanyikazi anaonekana akitumia spanna kukaza bolti kwenye kiunganishi. Glavu nyeupe zimevaliwa na mfanyikazi kuonyesha ulinzi. Mazingira haya yaonekana kuwa toviti na ujenzi au ukarabati. Hali hii inashiria ufungaji wa matengenezo ya mfumo wa maji.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi fupi na miti midogo. Majengo yenye paa za kahawia yanaonekana kwa mbali ikificha kati ya mimea. Anga lina mawingu ikionyesha hali ya hewa tulivu. Mazingira yanatoa hisia tulivu na asili labda eneo la uhifadhi au makazi ya watalii.

Jalada la takataka linaonekana likiwa limejaa uchafu mwingi. Vifaa vya ujenzi vimeachwa ovyo, vikionyesha shughuli za zamani. Watu wachache wanatembea kati kati ya takataka wakitafuta vitu muhimu. Mandhari ambayo inaonyesha majengo machache na miti iliyotawanyika.

Enoe hili linaonyesha makazi ya watu kando ya mto uliofurika. Nyumba zimejengwa kwa mabati na matope zingine zikiwa zimezama majini. Juu ya kilima majengo mengine yanaonekana yakipanda, yakionyesha msongamano wa watu. Hali inaashiria mazingira ngumu ya maisha katika makazi duni karibu na Nairobi.

Mwanaume amesimama mbele ya ukuta wenye mimea mingi anabeba mamba mdogo mikononi mwake akionyesha kwa fahari. Njia ya udongo unaonekana chini ikiongoza kwenye eneo lisilo onekana. Jua linangaza kutoka juu likitengeneza vivuli virefu. Mazingira yanaashiria mahali pa wazi labda bustani ya wanyama.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari inaonekana wazi. Magari kadhaa yanatembea kwa kasi tofauti yakielekea pande zote mbili. Kando ya njia kuna bustani ndogo iliyopandwa nyasi ndefu ikiongezea uzuri wa mazingira. Juu ya barabara kuna daraja la chuma linaloruhusu watu kuvuka salama.

Mbele ya majengo marefu, mabasi kadhaa yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Majengo haya yana maduka mengi yenye mabango yenye maandishi ya kiswahili na kiingereza. Hali inaonyesha kituo cha mabasi au eneo la biashara lenye usafiri mwingi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mjini ambalo linaweza kuwa barabara au makutano ya barabara jijini. Kuna maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamesimama, wamevaa sare zenye rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe wakionekana kusimamia hali iliyopo.

Barabara kuu inaonyesha magari mengi, malori ya saruji, mabasi na magari madogo na kusuburi kwenye fuleni. Wafanyikazi wengine wa barabarini wanaonekana wakiwa wamesimama wakiweka usalama. Hali na ashiria msongamano wa magari na shuguli za ujenzi.

Barabara kuu pana inaonekana yenye magari kadhaa. Juu ya barabara kuna daraja la kisasa la waenda kwa miguu, lenye rangi ya kijani kibluu. Pande zote za barabara kuna miti na miundombinu za taa za barabara. Mandhari yanaonyesha hali ya hewa ya mwawingu kiasi.

Hili ni basi la abiria la rangi ya bluu likiwa limeegeshwa kando ya barabara nchini. Kwenye sehemu ya nyuma ya basi, namba za usaliji za Kenya zinaonekana wazi pamoja na jina metro trans. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakisubiri kupanda. Mwanamke mmoja amesimama karibu na barabara akionekana akiwa njiani.

Hii ni barabara ya magari na watu wengi huku mvua ikiwa imenyesha na kuacha unyevunyevu. Kando yao watu kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamevalia makoti ya mvua. Mbali kidogo majengo na miti inaonekana na pia kuna trafiki taa zinazodhibiti mtiririko wa magari.

Gari la abiria limepaki barabarani likiwa na rangi angavu. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka na kupanda huku wengine wakipita karibu. Nyuma majengo yanaonekana yakiwa na maandishi makubwa. Hii inaashiria shughuli za usafiri wa umma katika jiji la Nairobi.

Hili ni gari la usafiri wa umma likiwa limeparki barabarani. Limepakwa rangi nyeusi na rangi ya chungwa likiwa na michoro ya kipekee. Mtu mmoja amesimama kwenye mlango wa matatu, akiingia au kutoka. Magurudumu ya gari yanaonekana makubwa yakionyesha uimara Majengo marefu yanaonekana nyuma ,yakionyesha mazingira ya jiji.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi. Basi la rangi ya zambarau limesimama. Imesimamishwa karibu na barabara yenye watu. Upande wa kushoto majengo marefu yanaonekana. Trafiki na watu wengi wako katika eneo hili. Rangi za kuvutia zimetumika kupamba usafiri.

Magari kadhaa ya abiria yamesimama kwenye barabara enye shuguli nyingi. Bango lenye neno taxi linaonekana likiwa limewekwa juu ya moja ya magari hayo. Watu wengi wanatembea kwenye barabara ya mtaa wengine wakipanda mabasi au tuktuk. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo yakionyesha maisha ya jiji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mekundu na ya kijani. Pikipiki mbili ziko karibu na kituo cha basi. Kibao cha matangazo kinaonyesha maelezo ya usafiri na bei labda shilingi mia moja. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara wengine wakielekea sehemu tofauti.

Hii ni barabara kuu nchini linaonekana kutoka ndani ya gari linalosafiri. Barabara pana ya njia nyingi inatenganishwa na vizuizi vya saruji. Bango kubwa la matangazo linaonekana kando ya barabara likiongeza rangi. Daraja la watembea kwa miguu linavuka barabara likitoa njia salama.

Barabara kuu jijini limejazwa na matatu kadhaa zenye rangi mbali mbali. Matatu mmoja nyekundu yenye mchoro wa taa imeingeshwa upande wa kushoto huku nyingine yenye imechorwa ya kiasiri ikiwa upande wa kulia. Watu wachache wanatembea barabarni wakionyesha shughuli za kawaida mjini.

Matatu ya rangi ya manjano lililopambwa na michoro ya kuvutia limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu, baadhi yao wakiingia ndani. Dirisha cha matatu kinaonyesha namba ya njia, kikiashiria inakoelekea. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanaonekana nyuma.

Gari kubwa jekundu linalofanana na matatu limeegeshwa kando ya barabara yenye watu na majengo, ikiwa na mapambo mengi ikiwa picha kubwa kichwa cha simba na maandishi mbalimbali, inaashiria utamaduni wa matatu.

Gari la usafiri wa umma matatu limeegeshwa barabarani. Watu wanasubiri kupanda huko abiria wengine wakiwa tayari ndani. Dereva amesimama karibu na mlango akionyesha namba ya njia. Rangi ya zambarau na kijivu inaonekana kwenye matatu ikiongezea mvuto wake.

Hili ni gari la abiria la kijani kibichi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara, imefunikwa na turubai juu yake. Wanaume kadhaa wanaonekana wakitembea karibu nacho, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana nyeupe.

Haya ni mabasi za usafiri wa uma yanaonekana yamelegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wengine wakiwa wamevalia fulana za buluu wakionekana wakingoja au wakipanda basi.

Hii ni eneo la soko au kituo cha mabasi katika mji ambapo kuna magari ya abiria yanayotumika kama mabasi ya ndani .Kwenye kituo hicho kuna gari nyeupe za jezi na njano ambalo limefunguliwa mlango wake wa kando na mtu anayesimama karibu na mlango akiwa amevaa jezi nyeupe na kaptura nyeusi.

Haya ni mazingira ya jiji yenye shuguli nyingi, ikiwa na majengo marefu na magari yaliyojazana barabarani. Katikati ya mandhari, kuna magari ya abiria yanayoonekana kuwa matatu au mabasi madogo, yakiwa na mabango yenye maandishi na kadhalika.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na mabasi. Watu wanatembea kwenye barabara huku baadhi yao wakiwa wameshika mabango yenye nambari na maneno. Mabasi kadhaa ya abiria yameegeshwa kando la njia yakiwa na abiria na waendeshaji wao.

Barabara kuu pana inaonekana yenye magari mengi. Daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya njano limejengwa juu ya barabara. Lori la manjano lenye tanki linaendeshwa kati ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakipita chini ya daraja.

Trafiki inaonyesha barabara yenye magari na taa za kuongoza. Polisi wawili wamesimama karibu na nguzo za taa wakiongoza magari. Lori kubwa la saruji na magari mengine yanaonekana yakisubiri. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mvua na watu wengi wanatumia miavuli.

Huu ni mkusanyiko wa watu wengi na mabasi mjini. Mabasi kadhaa yamepanga foleni yakiwa yamebeba nambari na mabao tofauti yakionyesha maeneo ya kuenda. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa wamesimama kando ya mabasi.

Mlima mkubwa wa taka umejaa kando ya mto. Taka za kila aina, zikiwemo plastiki na vitu zingine, zimetawanyika. Rangi nyingi za taka zinaonekana zikionyesha uchafu mkubwa. Mto unaonekana kua mweusi na chafu, ukiathiriwa na uchafuzi huu.

Hili ni lori la kijani kibichi likitembea barabarani. Watu kadhaa wamepanda juu ya mzigo nyuma ya lori wakiwa wamekaa na wengine wamelala. Majengo marefu na miti yanaonekana kando ya barabara ikionyesha mazingira ya jiji.

Huu ni mkusanyiko wa mabomba meusi na nyaya zilizounganishwa kwenye ukuta, yana ukubwa na maumbo tofauti yakionyesha mafumo tatu wa usabazaji wa mtandao. Chini yao kuna vitu vitatu vyekundu vinavyofanana na viashiria vya kengele au vipima.

Hili ni mrundikano wa kamba au bomba la kijani kibichi lililokunjika vizuri na kufungwa kwa kamba nyeupe. Inaonekana kuwa nene na limefungwa kwa usalama ili lisisambaratike wala kuharibika.

Huu ni mfumo wa kusafisha au kuosha uliotengenezwa kwa chuma. Mabomba meupe yameunganishwa kwenye muundo huu yakionyesha mtiririko wa maji. Ndoo za rangi mbalimbali zimewekwa kando zikionyesha matumizi tofauti. Eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya washa au kituo cha uzalishaji.

Mabomba marefu ya metali yametandazwa ardhini. Yako katika safu mbili yakipungua kuelekea nyuma. Udongo unaonekana mkavu na kuna majani machache. Jua linawaka likiaangazia baadhi ya mabomba. Vifaa hivi vinaonekana viko tayari kwa kazi ya ujenzi.

Haya ni mabomba makubwa ya plastiki, yakiwa yamepangwa juu ya kila mmoja. Mabomba haya yana rangi nyeusi kwa nje na blue ndani, yakionyesha muundo wa kipekee. Inatumika kwa ajili ya mifumo ya maji au maji taka, yakionyesha umuhimu wake katika miundo mbinu.

Hii ni eneo la mashamba yenye udongo ulio futuliwa na mitaro yenye maji. Bomba za kijani zinaonekana zikipitia ndani ya mtaro hiyo ikionyesha mradi wa maji a umwagiliaji. kwa mbali majengo na miundo mbinu ya umeme inaweza kuonekana ikionyesha uwepo wa makazi ya watu.

Bomba hili nyeusi lililo ungalishwa na viungo vya bluu na vali ya shamba iliyo na mpini na njano. Mfumo huu wa bomba umewekwa juu ya kipande cha mbao huku majani na nyasi zikionekana pembeni yake.

Hapa kuna mfereji wa maji uliolala kwenye shimo la udongo. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na kuna matope. Baadhi ya takataka zimepakaa karibu na bomba. Sehemu ya mifereji unaonekana imeunganishwa na kipande kingine. Hali unaonyesha ukarabati au ufungaji.

Tangi kubwa limeegeshwa kwenye shamba la nyasi. Limetengenezwa kwa chuma likiwa na ragi ya kijivu na fremu nyekundu. Nyuma yake miti inaonekana ikijipanga ikiashiri msitu. Hali inaonyesha kilimo labda tangi la maji au mbolea.

Container kubwa la maji jeusi limewekwa juu ya jengo. Liko juu ya ukuta lililotengenezwa kwa matofali likiashiria matumizi ya kibinafsi au biashara. Nyuma yake anga linaonekana wazi na kuna miundo mingi iliyoonekana mbali. Hifadhi hii inajukumu wimu la kuhifadhi.

Kontena kubwa la kuhifadhi maji linaonekana likiwa na rangi nyeusi. Kwenye sehemu yake ya mbele kuna maandishi makubwa ya Techno Tank . Chini yake kuna tanki dogo jingine na mabomba ya kijani yanaopita chini. Hifadhi hii inaashiria matumizi ya kibinafsi au biashara ya kuhifadhi maji.

Hili ni pipa la bluu lililowekwa karibu na ngazi ya mlango. Juu ya kila kuna masanduku kidogo cha maziwa chenye chapa ya lato. Chini ya pipa kuna kapu la takataka jeupe lenye mfuko mweusi wa taka ndani yake. Dirisha lenye mdundo na chuma unaonekana upande wa kulia ukiruhusu mwanga kuingia.

Mfereji mkubwa umelichwa ardhini ukionyesha mabomba mengi. Mabomba haya yamewekwa chini ya ardhi baadhi yakiwa yametandikwa kwa mchanga. Cable za umeme na vifaa vingine vya miundo mbinu vinaonekana vikikwewa. Nyuzo na ujenzi ukiwemo roll na plastiki nyeusi ziko karibu na mfereji.